Sehemu ya nje ya benki inayotoa huduma za kifedha, kama vile kuweka na kutoa pesa kwa kutumia mashine za kisasa na teknolojia ya hali ya juu.

Sehemu ya ndani ya benki ambapo mteja aliyefikiria pesa anapatiwa huduma ya kuweka fedha katika akaunti yake ya benki hiyo. Ikiashiria upatikanaji wa huduma za kifedha kama vile: kuweka, kutoa na kutuma pesa zinazopatikana katika benki hiyo.

Sehemu ya nje ya jengo linalotoa huduma za kibenki kukiwa na maandishi pamoja na mchoro ikielezea huduma mbalimbali pamoja na jina ya benki inayopatikana katika jengo hilo, huku ndani kukiwa na watu wakiwa wanapatiwa huduma na wahudumu wa benki hiyo.

Wafanyakazi wa benki waliovaa mavazi nadhifu, wengi wao wakiwa ni wanaume, wamesimama kwa pamoja wakiwa na tabasamu usoni mwao, wakipata picha ya pamoja. Nyuma yao kukiwa na bango kubwa linaloelezea huduma za kibenki zinazopatikana katika benki hiyo.

Sehemu ya nje ya benki ikiwa na maandishi na michoro ya watu pamoja na maelezo kadha wa kadha, benki hii hutoa huduma mbalimbali za kifedha kama vile kuweka pesa, kutoa pesa na kutuma pesa watu mbalimbali. Huku kukiwa na magari yalioegeshwa nje ya jengo hilo.

Sehemu ya nje ya benki ikiwa na maegesho ya magari kwa ajili ya wateja wanaofika katika benki hiyo, huku kukiwa na bango linaloashiria ni benki ya Afrika inayotoa huduma za fedha kwa wateja mbalimbali ndani ya benki hiyo.

Ndani ya benki inayotoa huduma za kifedha, eneo la mapokezi kukiwa na mteja anayepatiwa huduma na muhudumu wa benki hiyo, ikiashiria upatikanaji wa huduma kwa ukaribu kwa wateja wake.

Sehemu ya ndani ya benki ya kisasa yenye mpangilio ama muonekano mzuri na kuvutia, inayotoa huduma mbalimbali za kifedha kama vile kutuma, kuweka na kutoa pesa; kukiwa na wahudumu walioketi kwenye madawati yao wakiwa na kompyuta, baadhi yao wakiwa tayari wanahudumia wateja waliofika katika benki hiyo.

Sehemu ya ndani ya baa ya kisasa yenye mvuto, ikiwa na vinywaji mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu pembezoni mwa ukuta. Huku baadhi ya vinywaji vingine vikiwa vimewekwa kwenye jokofu, ili viweze kupata baridi.

Ndani ya baa ya kisasa ikiwa imesheheni kundi la watu, wakiwa wanafuraha inayotokana na muziki unaopigwa pamoja na vinywaji mbalimbali na mazungumzo wanayoyapata wakiwa pamoja.

Sehemu ya baa ya kisasa ijulikanao kama kaunta, ambapo wateja hupata huduma za vinywaji karibu na muhudumu; kukiwa na vinywaji vingi vilivyopangwa kwenye rafu ya mbao, huku muhudumu pamoja na mteja wakiwa na tabasamu usoni mwao.

Sehemu ya ndani ya baa iliyosheheni watu mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakiwa wanapata vinywaji vilivyokuwa juu ya meza zao na wengine wakiwa wanajadili, na kuzungumza kwa tabasamu na wengine wakiashiria kufurahia uwepo wa mziki unaopatikana katika baa hiyo.

Sehemu ya ndani ya baa ya kisasa yenye mvuto mzuri pamoja na mpangilio mzuri wa viti na meza, huku kukiwa na vinywaji mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu pembeni ya ukuta na vingine ndani ya jokofu ili viweze kupata ubaridi.

Ndani ya baa inayouza vinywaji mbalimbali vikiwa vimepangwa ukutani na kwenye rafu. Huku kukiwa na mhudumu aliyevalia nguo nadhifu ya rangi nyeupe akiwa na tabasamu, ikiashiria kuwa na furaha ya kuhudumia wateja mbalimbali wanaofika eneo hilo kwa ajili ya kupata vinywaji.

Ndani ya baa ya kisasa kukiwa na wateja mbalimbali waliyoketi wakipata vinywaji, huku meza moja iliyokua na vijana watatu na chupa za vinywaji juu yake wakiwa wanapata maelekezo kutoka kwa mhudumu wa baa hiyo.

Sehemu ya ndani ya baa maarufu kama kaunta, ambapo wateja huketi na kupata vinywaji karibu zaidi na mhudumu, huku kukiwa na mhudumu mmoja aliyeshikilia chupa yenye kinywaji na mkono mwingine akiwa na anapima kwenye kikombe kikubwa cha bati.

Sehemu ya ndani ya baa ya kisasa iliyosheheni vinywaji mbalimbali vilivyopangwa ukutani kwenye rafu ya chuma na nyingine ya rafu ya mbao. Huku kukiwa na mhudumu wa kiume anayeandaa kinywaji kwa kutumia mikono yake, na kuweka kwenye kikombe tayari kwa ajili ya kumpelekea mteja.

Ndani ya eneo linalo uza vinywaji mbalimbali, vikiwemo vya vilevi na visivyo vya vilevi lijulikanalo kama baa, huku kukiwa na muhudumu aliyevalia vizuri akiwa anatabasamu akitoa huduma ya kinywaji kwa mteja.

Sehemu mahususi kwa ajili ya uuzaji wa magari yaliyopangiliwa vizuri. Huku moja ya gari hilo likiwa limefunguliwa mlango wa mbele na kuonyesha mwonekano ama muundo wa ndani wa gari hilo kwa ndani, gari hilo ni la kisasa na linavutia.

Chumba kikubwa kilichoegeshwa magari mbalimbali kuashiria ni taasisi ama jengo, linaloonyesha na kuuza magari kwa wateja mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwauzia wanaporidhishwa nayo.

Sehemu ya nje yenye uwazi mkubwa, kukiwa na magari mengi yenye rangi nyeupe na yanayofanana; yakiwa yameegeshwa, ikiashiria ni eneo mahususi kwa ajili ya kuonyesha na kuuza magari haya ya kisasa kwa wateja mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya kutengeneza magari yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, karakana hii ya kisasa imekwisha kujaa magari kwani huashiria kutoa huduma nzuri ya utengenezaji wa magari mbalimbali.

Eneo la nje na la wazi lililoegeshwa magari mapya ya rangi nyeupe, baadhi yake mengine yakiwa na rangi nyeusi kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaofika katika eneo hilo, magari haya ni ya kisasa na yanamvuto mzuri.

Ndani ya jengo la kisasa na mahususi kwa ajili ya kuonyesha na kuuza magari. Kukiwa na magari ya kampuni moja yakiwa yamepangwa huku nyuma yake kukiwa na watu wakiwa wanaangalia magari hayo na wengine wakiwa ni wataalamu kwa ajili ya kuelezea wanunuzi wanapofika kuangalia magari hayo.

Ndani ya jengo maalumu la kutengeneza magari ijulikanayo kama karakana, ikiwa na mashine za kisasa na zinazotumia teknolojia ya hali ya juu kutengeneza na kurekebisha magari hayo, huku kukiwa tayari na magari mawili yanayofanyiwa matengenezo yaliyoletwa na wateja mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya jengo mahususi kwa ajili ya maonyesho ya magari pamoja na uuzaji wa magari. Magari haya ya kisasa ni mapya tayari kwa ajili ya kuwaonyesha wateja watakaoridhika waweze kununua na kuyatumia katika matumizi ya usafiri.

Sehemu ya nje na wazi iliyoegeshwa magari ya kisasa mengi yao, yakiwa na rangi nyeusi magari haya ya kisasa yana uwezo mkubwa wa kusafirisha watu pamoja na mizigo.

Sehemu ya nje ya wazi, iliyoegeshwa magari mengi ya kisasa, mengi yao yakiwa na rangi nyeupe, kwa ajili ya kuonyesha na kuuza kwa wateja. Magari haya ya kisasa, yana uwezo mzuri pamoja na nguvu katika usafirishaji wa watu pamoja na mizigo.

Eneno la nje la duka linalouza maziwa, huku kwenye mlango wake kukiwa na maandishi yanayoashiria kuwa ni duka mahususi kwa ajili ya uuzaji wa maziwa. Na mteja akiwa anaingia tayari kwa ajili ya kupata huduma hiyo.

Ndani ya duka ama chumba maalumu kinacho uza bidhaa za maziwa. Kuna mashine kubwa na ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii ya kujihudumia mwenyewe kumpatia mteja maziwa kulingana na pesa anayolipia, inayoraisisha upatikanaji wa huduma hiyo kwa wateja.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa kukiwa na bango kubwa lenye mchoro pamoja na maelezo yanayoashiria bidhaa za maziwa na nyinginezo, huku duka hilo likiwa wazi na mhudumu akiwa ndani ya duka tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja mbalimbali watakaofika dukani hapo.

Ndani ya chumba kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu, mashine hii ya kiotomatiki humuwezesha mteja kununua maziwa kwa urahisi na kwa kipimo maalumu kulingana na pesa aliyolipia kwenye mashine hiyo.

Ndani ya duka kukiwa na mashine ya kisasa, inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa yenye mchoro wa ng'ombe, maziwa yanayomiminika kutoka kwenye kikombe pamoja na maelezo ama maneno; yanayoashiria kuwa mashine hii ni mahususi kwa ajili ya uuzaji wa maziwa kwa wateja.

Ndani ya nyumba, kando ya ukuta kuna mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumika kuuza maziwa. Mashine hii yenye mchoro wa ng'ombe pamoja na maziwa kwenye kikombe na maandishi yanaashiria kuwa ni mahususi kwa ajili ya huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa, inayotumia teknolojia ya hali ya juu, ya kumpimia mteja maziwa moja kwa moja kulingana na pesa anayolipia. Huku kwa nje ikiwa na mchoro wa maziwa yakiwa yamemiminika kwenye kikombe ama chupa, pamoja na maandishi, kuashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa, likiwa ni safi na nadhifu, lina mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu, inayomuezesha mteja kujihudumia. huku nje ya duka hilo kukiwa na michoro ya ng'ombe pamoja na vikombe vilivyowekewa maziwa na maandishi, ikiashiria ni duka mahsusi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka, linalouza bidhaa ya maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii ina mchoro wa ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminika. Huku ikiwa na maandishi, kuashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa kwa kumpimia mteja kulingana na kiasi cha pesa anacholipia.

Ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa na ya kiteknolojia ya hali ya juu inayomwezesha mteja kujihudumia kwa kupata maziwa kulingana na pesa anayolipia. Mashine hii ya kisasa husaidia upatikanaji wa maziwa kwa urahisi na huokoa wakati.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, nje ya mlango wa duka hilo kukiwa na maandishi pamoja na mchoro wa ng'ombe na juu yake kukiwa na bango, linaloonesha ama kuashiria kuwa na siku njema na ndani ya duka hilo kukiwa na vyombo vya plastiki kwa ajili ya kutunzia maziwa na kuwafuatia wateja.

Sehemu ya ndani ya chumba kinachotoa huduma ya kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii hurahisisha utoaji wa huduma ya maziwa kwani humpimia mteja moja kwa moja maziwa kulingana na kiasi cha fedha anacholipia.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa na nyingine zitokanazo na maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu, inayorahisisha utoaji wa huduma ya maziwa, kwa kuwapimia wateja maziwa kulingana na kiasi cha fedha wanacholipia.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa lenye mlango wa bluu na maandishi yakiashiria neno ama jina la duka hilo pamoja na maziwa yauzwayo ndani ya duka hilo. Mlangoni mwake amesimama mhudumu aliyevalia mavazi nadhifu tayari kwa kuhudumia wateja wake.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu inayomwezesha mteja kujihudumia. mashine hiyo hupima maziwa kwa mteja kulingana na kiasi cha pesa anacholipia huku wateja wakiwa wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa.

Ndani ya chumba kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu iliyo egeshwa ukutani. Mashine hii yenye mchoro wa ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminwa kwenye kikombe na maandishi yanaashiria ni mahususi ama maalum kwaajili ya uuzaji wa maziwa kwa wateja.

Eneo la nje la duka linalouza maziwa, likiwa na maandishi yakiashiria kuwa maziwa yanapatikana, huku mteja akiwa amesimama nje ananunua maziwa yaliyowekwa kwenye chupa kupitia dirisha la duka hilo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa likiwa na maandishi pamoja na michoro mbalimbali kama vile ya ng'ombe na chupa za maziwa, huku ndani ya duka kukiwa na muhudumu anayemhudumia mteja aliyesimama nje ya duka hilo.

Juu ya gari kukiwa na mashine ya kisasa na ya teknolojia ya hali ya juu inayotumika kuuza maziwa, mashine hii hupima maziwa kwa mteja kulingana na kiasi cha pesa anacholipia ikirahisisha utoaji wa huduma ya maziwa kwa wateja.

Duka linalouza maziwa huku nje ya duka hilo kukiwa na michoro ya bidhaa mbaimbali, zitokanazo na maziwa na msambazaji wa maziwa, anayetumia chombo cha usafiri aina ya pikipiki, amekwisha wasili kwa ajili ya kuleta maziwa yatakayouzwa dukani hapo.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa inayotumia teknolojia ya hali ya juu, nje ya mashine hii kuna mtoto anayekunywa maziwa pamoja na maandishi yanayoashiria, ni mashine mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa kukiwa na mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia. Mashine hiyo inamaandishi pamoja na mchoro wa ng'ombe ikiashiria ni mahususi kwa ajili ya kuhudumia wateja kwa kuwapimia maziwa kulingana na kiasi cha pesa wanacholipia katika mashine hiyo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa ikiwa inatumia mashine ya kisasa na teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii hurahisisha upatikanaji wa huduma ya maziwa, kwani humuhudumia mteja moja kwa moja kulingana na kiasi cha fedha alicholipia.

Duka linalouza bidhaa za maziwa sehemu ya nje ya duka hilo kukiwa na bango kubwa lenye jina ya duka pamoja na mchoro wa ng'ombe, huku kukiwa na mhudumu ndani ya duka hilo akisubiri kuhudumia wateja wanaofika kupata huduma ya maziwa ndani ya duka hilo.

Muhudumu mmoja anayepima maziwa kwa kutumia jagi na kumina kwenye vikombe vya plastiki, huku mbele yake kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa maziwa kulingana na kiasi cha fedha kinacholipiwa ikiashiria upatikanaji wa maziwa kwa kutumia vifaa vya teknolojia ya hali ya juu.

Mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kuuzia maziwa, imewekwa nje ya duka. Mashine hii yenye mchoro wa ng'ombe, pamoja na maziwa yaliyoko kwenye kikombe na maandishi yanayoashiria kuwa ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa. Kifaa hiki hurahisisha huduma hiyo, kwa kumpimia mteja maziwa kulingana na kiasi cha pesa anacholipia.

Mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu, iliyowekwa ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa. Mashine hii ya kiotomatiki humwezesha mteja, kupata maziwa kulingana na pesa anayolipia. Inarahisisha uunzaji wa maziwa na huokoa muda.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa kwa kutumia mashine yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii hupima maziwa kutokana na kiasi cha fedha kinacholipiwa na hurahisisha upatikanaji wa huduma ya maziwa kwa wateja wanaofika dukani hapo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku nje kukiwa na jina pamoja na michoro yanayoelekeza kuwa maziwa ndio bidhaa inayopatikana katika duka hilo. Ndani ya duka hilo kukiwa na mashine ya kisasa kwa ajili ya kuuzia na kuhudumia wateja.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa kukiwa na mhudumu mmoja anayepima maziwa kwenye chombo cha plastiki kwa kutumia mashine ya kisasa, inayorahisisha utoaji wa huduma kwa kupima kulingana na pesa inayolipiwa.

Eneo la nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa Kuna mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, ambapo mteja hupatiwa maziwa kulingana na kiasi Cha fedha anacholipia. Huku kukiwa na wateja pamoja na wahudumu wamesima nje ya duka hilo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa kwa kutumia kifaa cha kisasa ambacho humpimia mteja maziwa kulingana na kiasi cha fedha anacholipia. huku nje ya mashine hiyo kukiwa na mchoro wa ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminika kuashiria ni mahususi kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa.

Ndani ya chumba kuna mashine ya kisasa na ya teknolojia ya hali ya juu, kwa nje ikiwa na picha ya maziwa yaliyowekwa kwenye kikombe pamoja na ng'ombe; ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kuuza maZiwa kwa wateja.

Duka la kisasa linalouza maziwa, kukiwa na maandishi katika mlango wake ikiashiria upatikanaji wa maziwa na ndani ya duka hilo kukiwa na mhudumu aliyevalia barakoa tayari kwa ajili ya kuanza kuhudumia wateja wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya nje ikiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumika kuuza maziwa. Mashie hii hupima maziwa kulingana na kiasi cha fedha kinacholipiwa, kwani hurahisisha huduma ya upatikanaji wa maziwa kwa wateja.

Ndani ya duka linalouza maziwa kuna mashine mbili za kisasa zilizowekwa kando ya ukuta, mashine hizi zenye mchoro wa ng'ombe pamoja na maandishi inaashiria ni maalum kwa ajili ya kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kujihudumia, ambapo mteja hupimiwa maziwa kulingana na pesa anayolipia katika mashine hiyo.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu. Nje ya mashine hiyo kukiwa na mchoro wa ng'ombe pamoja na mtu akiwa anakamua ng'ombe huyo na maandishi yanayoashiria kuwa ni mashine mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kama vile maziwa freshi pamoja na mtindi, huku kukiwa na mhudumu aliyevalia koti jeupe safi ikiashiria upatikanaji wa huduma ya maziwa katika mazingira yaliyo safi; na nyuma yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kupimia maziwa kwa wateja kulingana na kiasi cha pesa wanacholipia.

Mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu ya kuuzia bidhaa ya maziwa. Mashine hii humusaidia mteja kujihudumia kwani humpimia maziwa kulingana na kiasi cha pesa anacholipia. Mashine hiyo ina maandishi pamoja na picha ya ng'ombe na maziwa.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa kukiwa na mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu. Mashine hio hurahisisha huduma ya upatikanaji wa maziwa kwani humpimia mteja kiasi cha maziwa kulingana na fedha aliyolipia.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa, ikiwa na michoro ya vikombe vilivyowekewa maziwa pamoja na wingu safi pamoja na keki, huku kukiwa na maandishi yakiashiria kuwa ni duka linalouza maziwa. Ndani ya duka hilo pia, kukiwa na mashine ya kisasa kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Ndani ya banda linalouza bidhaa ya maziwa kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii yenye mchoro wa maziwa yanayomiminwa kwenye kikombe huku kukiwa na maandishi yanayoashiria ni mahsusi kwa ajili ya kuuza bidhaa ya maziwa.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu, inayomwezesha mteja kujihudumia kwa kupimiwa maziwa kulingana na kiasi cha pesa anacholipia. Huku pembeni ya mashine hiyo kukiwa na mteja akijihudumia maziwa hayo.

Ndani ya duka kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumika kuuza maziwa kwa wateja. Mashine hii yenye mchoro wa ng'ombe, kikombe kinachomimina maziwa na maandishi yanaashiria kuwa ni maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa kwa wateja wanaofika katika duka hilo.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa, kukiwa na mashine mbili za kisasa na zenye teknolojia ya hali ya juu; zinazomuuzia mteja kulingana na pesa anayolipia. Mashine hizi hurahisisha huduma ya uuzaji wa maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kukiwa na bango lenye jina pamoja na mchoro wa maziwa yaliyomiminwa kwenye kikombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa wazi tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja wanaofika dukani hapo.

Mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu iko ndani ya duka, Mashine hii yenye picha ya mtoto anayekunywa maziwa na maandishi kuashiria kuwa inauza maziwa; inatuma teknolojia ya kumpimia mteja kulingana na kiasi cha fedha anacholipia.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku kukiwa na bango lenye: jina la duka, mchoro wa maziwa yanayomiminwa kwenye kikombe pamoja na mdada anayetabasamu kwa kunywa maziwa hayo; ikiashiria ni duka mahususi kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja mbalimbali.

Ndani ya duka linalouza maziwa kuna mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu, imewekwa kando ya friji. Mashine hii yenye maandishi pamoja na mchoro ng'ombe na maziwa yanayomiminwa kwenye kikombe, huashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa na kuhudumia wateja wanaohitaji maziwa dukani hapo.

Ndani ya chumba kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu ya kuuzia maziwa. Mashine hii yenye maandishi pamoja na mchoro wa ng’ombe na kikombe kilichowekewa maziwa, huashiria kuwa hutumika kwa ajili ya huduma ya uuzaji wa maziwa.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa, huku sehemu ya nje ikiwa na maandishi ya michoro yanayoelekeza kuwa maziwa ndiyo bodha inayopatikana katika duka hilo, huku kukiwa na mteja anayesimama nje akisubiri kupatiwa huduma ya maziwa.

Ndani ya duka kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknoligia ya hali ya juu iliyoegeshwa kando kidogo ya ukuta. Mashine hiyo yenye mchoro wa ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminwa kwenye kikombe. Mashine hiyo hurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa kumpimia mteja mojamoja kulingana na kiasi cha pesa anacholipia.

Ndani ya chumba maalumu kukiwa na majokofu mawili ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu, moja ya jokofu hilo ni la kuuzia maziwa linalomuwezesha mnunuzi kujihudumia mwenyewe, pembeni yake kukiwa na jokofu lingine la kuuzia maji masafi kwa ajili ya kunywa.

Ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa kuna mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu amabayo humpimia mteja maziwa kulingana na kiasi cha fedha anacholipia. Huku muhudumu akiwa anapima maziwa kwa kutumia chupa ama jagi na kisha kwenda kumpa mteja.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu iliyowekwa kando ya rafu pamoja na ukuta, yenye mchoro wa ng'ombe na maandishi kwa nje ikiashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa. mashine hii hurahisi hurahisisha upatikanaji wa maziwa kwani humpimia mteja moja kwa moja kulingana na kiasi cha pesa anacholipia.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa kuna vyombo vilivyotengenezwa kwa chuma ama bati maalumu kwa ajili ya kubebea maziwa, huku duka hilo likiwa lina mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu kwa ajaili ya kuhudumia wateja waliopanga foleni nje ye duka hilo.

Ndani ya duka linalo uza maziwa lililopangwa vizuri kwa michoro mbalimbali kama vile ya ng’ombe, maziwa yanayo miminika kwenye kikombe pamoja na mtoto anayekunywa maziwa ili kuweza kuvutia wateja wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya nje iliyowekwa mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu kwa kuhudumia wateja kwa kuwapimia maziwa kulingana na pesa wanayolipia, mashine hii hurahisisha upatikanaji wa huduma ya maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa. Huku nje ya duka hilo kukiwa na maandishi pamoja na mchoro wa ng'ombe ikiashiria upatikanaji wa maziwa katika duka hilo. Huku mhudumu aliyevalia koti jeupe na kofia maalum ya kuzuia nywele ikiashiria anatoa huduma katika mazingira safi na nadhifu.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa, kukiwa na mhudumu aliyevalia koti jeupe na kofia ya kuzuia nywele, kuashiria utoaji wa huduma katika mazingira safi. Nyuma yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kujihudumia; inayomuwezesha mteja kupata maziwa kulingana na kiasi cha pesa anacholipia.

Sehemu ya nje ikiwa na mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kuuza maziwa kwa wateja kwa kuwapimia moja kwa moja kulingana na kiasi cha pesa wanacholipia. Nje ya mashine hiyo kuna mchoro wa ng'ombe pamoja na mtoto anayekunywa maziwa pamoja na maandishi yanayoashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mteja mmoja wa kiume aliyevalia shati jeupe akiwa anapata maziwa kutoka katika mashine ya kisasa. Mashine hiyo humpimia mteja maziwa kulingana na kiasi cha fedha anacholipia.

Mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kuweza kupimia mteja maziwa kulingana na pesa anayolipia, huku sehemu ya nje ya mashine hiyo, kukiwa na mchoro wa mtoto wa kike anayefurahia maziwa anayokunywa kupitia kikombe.

Ndani ya duka linalouza maziwa ukutani mwake karibu na mlango kuna mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa. Mashine hii humpimia mteja maziwa kulingana na kiasi anacholipia, huku nje ya mashine hiyo kukiwa na maandishi pamoja na mchoro wa ngombe na maziwa, ikiashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa pamoja na bidhaa zingine ikiwa na michoro ya ng’ombe pamoja na maziwa yanayomiminwa kwenye kikombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine ya kisasa, inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kumuwezesha mnunuzi kujihudumia na kupata maziwa.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa, kukiwa na bango la mtoto anaekunywa maziwa pamoja na ng'ombe chini yake; huku duka hilo likiwa wazi tayari kwaajili ya kuhudumia wateja, na mmoja ya wateja akiwa amesimama nje tayari kwaajili ya kupatiwa huduma na wahudumu wa duka hilo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa, huku kukiwa na wateja waliosimama nje; wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma huku wahudumu waliovalia mavazi meupe na masafi, wakiwa wanahudumia wateja hao kwa kutumia mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu.

Ndani ya duka ama chumba kinachouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, huku kukiwa na mashine nne za kisasa zilizopangwa karibu na ukuta, mashine hizo za teknolojia ya hali ya juu hurahisisha uuzaji wa maziwa na bidhaa nyingine kwa wateja kutokana na kiasi cha pesa wanacholipia.

Ndani ya duka linalouza maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu. Ikiwa na mchoro wa ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminwa kwenye kikombe. Mashine hii hurahisisha upatikanaji wa maziwa kwani humpimia mteja moja kwa moja kulingana na kiasi cha pesa anacholipia.

Duka linalouza bidhaa za maziwa mlangoni mwake kukiwa na michoro kadha wa kadha pamoja na maandishi yanayoashiria upatikanaji wa bidhaa za maziwa, huku ndani ikiwa na mashine ya kisasa na teknolojia ya hali ya juu inayomhudumia mteja moja kwa moja ili kurahisisha utoaji wa huduma ya maziwa.

Sehemu ya nje iliyowekwa mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kuuza maziwa. Mashine hii hurahisisha uuzaji wa maziwa kwani humpimia mteja kiasi cha maziwa kulingana na kiasi anacholipia.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii hurahisisha utoaji wa huduma ama bidhaa za maziwa kwa kuwapimia wateja maziwa kulingana na kiasi cha fedha wanacholipia.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku kukiwa na chupa pamoja na ndoo, ambazo zimewekwa mezani zikiwa tupu na mfanyabiashara akiwa anasafisha duka lake, ikiashiria kuwa yupo tayari kwa ajili ya kuanza biashara ya kuuza maziwa katika siku hiyo.

Ndani ya duka la kisasa kuna mashine inayo uza bidhaa yenye teknolojia ya hali ya juu inayo mwezesha mteja kujihudumia na kupumiwa maziwa kulingana na pesa anayolipia, ikiwa inawekwa na kuanza kutumiwa rasmi mashine hiyo hurahisisha utoaji wa huduma ya maziwa kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu. Sehemu ya nje ya mashine hii kukiwa na mchoro wa ng’ombe pamoja na maandishi ikiashiria kuwa ni mahususi kwaajili ya kurahisisha utoaji wa huduma ya maziwa.

Eneo la nje ya duka la kisasa linalouza bidhaa ya maziwa lenye michoro ya vikombe vilivyowekewa maziwa na maandishi yakiashiria ni duka mahususi kwa ajili ya biashara ya maziwa, huku mlangoni akiwa amesimama muuzaji akiwa na tabasamu usoni mwake.

Duka linalouza bidhaa za maziwa lenye jina la "Salama" huku ndani ya duka hilo likiwa na wateja mbalimbali waliokuja kupata huduma hiyo, na nje ya duka hilo kukiwa na pikipiki iliyobeba dumu na maziwa ikiashiria kuwa inasambaza maziwa katika maduka mbalimbali yanayouza bidhaa hiyo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lililopangwa vizuri, huku kukiwa na bidhaa mbalimbali za maziwa zilizohifadhiwa kwenye vifungashio maalumu, zilizopangwa kwenye rafu ya kisasa inayopatia ubaridi bidhaa hizo za maziwa, huku pembeni kukiwa na wanunuzi wakiwa wanachagua bidhaa hizo za maziwa wanazotaka.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa, kukiwa na maandishi mlangoni pamoja na mchoro wa ng'ombe na vikombe vilivyowekewa maziwa, huku muhudumu akiwa na tabasamu nje ya duka hilo.

Duka la kisasa linalouza maziwa huku nje ya duka hilo kukiwa na michoro ya ng'ombe pamoja na chupa na maandishi yakielezea ni duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ndani yake kukiwa na wateja wengi wao wakiwa wanawake wakinunua bidhaa hizo kutoka kwa mhudumu aliyepo ndani ya duka hilo.

Ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa, kuna mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu; iliyowekwa kando ya ukuta. Mashine hii hurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa wateja, kwani mteja hupimiwa maziwa kulingana na kiasi cha pesa anacholipia kwenye mashine hiyo.

Ndani ya duka linalouza maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu, inayomuhudumia mteja kwa kumpimia maziwa kulingana na kiasi cha pesa anacho lipia kando yake kukiwa na meza yenye vyombo vingine, vinavyo weza kutumika katika upimaji wa maziwa.

Ndani ya chumba ama duka kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu, inayotumika kwa ajili ya kuuza maziwa; ikiwa na maandishi pamoja na mchoro mahususi ikielezea ama kuashiria ni maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa, kuna bango lenye jina ya duka pamoja na maelezo kuashiria kuwa linauza maziwa na bidhaa zingine zitokanazo na maziwa; huku mlango ukiwa wazi tayari kwa ajili ya kupokea wateja wanaohitaji kuhudumiwa.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa ya maziwa, lenye jina pamoja na bango refu, huku mlangoni mwake kukiwa na michoro kama vile ng'ombe pamoja na watoto wakinywa maziwa; kuashiria ni duka mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa, kwa wateja wa eneo hilo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa ndani yake, kukiwa na muhudumu mwanamke aliyevalia koti safi la rangi nyeupe akiwa anampimia mteja aliyesimama nje maziwa kwenye jagi lake la plastiki, ikiashiria upatikanaji wa huduma ama bidhaa ya maziwa katika mazingira safi na nadhifu.

Mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu iliyowekwa ndani ya duka ikiwa na maandishi yanayoashiria upatikanaji wa maziwa kutokana na mashine hiyo. mashine hii hurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa wateja kwani mteja hupimiwa maziwa kulingana na kiasi cha pesa anacholipia kwenye mashine hiyo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa, akiwa amesimama mteja anayepatiwa huduma hiyo katika duka hilo na mhudumu aliyeko ndani ya duka. Huku nje ya duka hilo kukiwa na maandishi pamoja na jina la duka ikiashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Sehemu ya nje ya duka linaouza bidhaa za maziwa, kukiwa na mteja anayepatiwa huduma na mhudumu aliyeko ndani, huku nje ya duka hilo kukiwa na bango lenye jina la duka na ng'ombe; ikiashiria ni mahususi ama maaalumu kwa ajili ya upatikanaji wa huduma za maziwa.

Duka la kisasa linalouza maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu. Mashine hii humpimia mteja maziwa kulingana na kiasi cha fedha anacholipia, huku ikiwa na michoro pamoja na maandishi ya kuashiria kuwa ni mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Duka linalouza bidhaa mahususi za maziwa, kukiwa na bango lenye jina la duka na bidhaa inayopatikana katika duka hilo; huku sehemu ya nje kukiwa na wateja wawili wanaosubiri kupatiwa huduma na mhudumu aliyeko ndani ya duka hilo la maziwa.

Ndani ya duka kukiwa na mashine ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu, iliyowekwa pembezoni mwa ukuta mashine hii hutumika kuhudumia wateja kwa kuwapimia maziwa kulingana na kiasi cha fedha wanacholipia, ikiwa na michoro mbalimbali kama vile ng'ombe na maziwa kuashiria ni mahususi kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa ikitumia mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu, mashine hii humpimia mteja maziwa kulingana na kiasi cha fedha anacholipia.

Nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa kukiwa na mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu, mashine hii ya kiotomatiki humuwezesha mnunuzi kujihudumia kwa kupata maziwa safi na salama kulingana na kiasi cha pesa aliyolipia.

Sehemu ya nje ya duka la kisasa linalouza bidhaa za maziwa likiwa na maandishi yakiashiria ni duka linalouza maziwa safii ya ng'ombe. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na muhudumu tayari kwa kuhudumia wateja wanaofika dukani hapo.

Duka la kisasa lenye muonekano mzuri linalouza bidhaa za maziwa, sehemu ya nje ya duka hilo amechorwa ng’ombe ikiashiria kuwa duka hilo linauza bidhaa ya maziwa; huku ndani ikiwa na Mashine ya kujihudumia kwa ajili ya kurahisisha huduma kwa wateja.

Kibanda kizuri chenye mvuto kinachotoa huduma ya kuuza maziwa, kikiwa na mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kumhudumia mteja kwa kumpimia maziwa kulingana na kiasi cha pesa anachotumia. Kandi yake kukiwa na mhudumu anayemuelezea mteja mambo kadha wa kadha.

Mashine ya kisasa na yenye taknolojia ya hali ya juu ya kuuza maziwa, imewekwa nje kando kidogo na diaba la chuma pamoja na mipira ya maji mashine, hii humpimia maziwa mteja kulingana na kiasi cha fedha anacholipia.

Mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu, kwa ajili ya kuhudumia wateja. Mashine hii humpimia mteja maziwa kulingana na kiasi anacholipia. Nje ya mashine hiyo kukiwa na mchoro wa ng'ombe pamoja na maandishi yanayoashiria upatikanaji wa maziwa kutokana na mashine hiyo.

Sehemu ya nje na wazi yenye kitanda kizuri chenye rangi nyeupe, kilichowekwa godoro kikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja, kitanda hichi cha kisasa pia kina sehemu ya kuhifadhia vitu kwa pembeni ikiashiria ni eneo linalouza bidhaa za samani mbalimbali.

Sehemu ya nje iliyowekwa viti vilivyo tengenezwa kwa mbao na nyuma yake kukiwa na vitanda vyenye mvuto tayari kwaajili ya kuuzwa kwa wateja. Hii ikiashiria ni eneo la uuzaji wa samani mbalimbali

Sehemu ya nje kando ya barabara kukiwa na bidhaa za samani zilizopangwa, kama vile viti na meza, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali wanaofika katika eneo hilo.

Eneo mahususi kwa ajili ya uuzaji na kuonyesha bidhaa za samani, zilizopangwa vizuri, kama vile: viti, vitanda, pamoja na makochi ya rangi mbalimbali; yaliyopambwa na mito ya kuvutia. Eneo hili ni mahususi kwa ajili ya kuweza kuuza bidhaa hizi, zinazoweza kutumika majumbani na hata maofisini kwa wateja.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za samani mbalimbali zilizopangwa kama vile viti, meza, masofa, kabati. tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mlangoni mwa duka hilo kukiwa na bango likiashiria kukiwa na punguzo la bei.

Eneo la nje kando ya barabara kukiwa kumepangwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile makochi, yaliyopambwa kwa mito kwa ajili ya kuonyesha wateja ama wanunuzi mbalimbali waweze kununua makochi hayo.

Sehemu ya nje na wazi iliyowekwa bidhaa za samani kama vile vitanda na meza, kwa ajili ya kuonyesha wateja mbalimbali wanaofika katika eneo hilo, waweze kuvutiwa na kuweza kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya nje na wazi iliyopangwa makochi, samani hii iliyokwisha kutengeneza iko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa vizuri kama vile: viti, meza pamoja na makochi ya kisasa; bidhaa hizi za samani ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja na kutumika majumbani na hata maofisini.

Sehemu ya nje yenye uwazi mpana ikiwa imepangwa bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa mbao maarufu kama samani. Bidhaa hizo zikiwa ni meza viti pamoja na kabati kwa ajili ya kuweza kuonyesha wateja ama watu mbali mbali wanaofika katika hilo eneo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza samani mbalimbali, kama vile meza na makochi, yaliyopambwa na mito yenye rangi nzuri; yamepangwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja. Makochi haya ya kisasa yenye mvuto wa kuweza kutumika majumbani.

Eneo la nje na la wazi lililopangwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile makochi yaliyopambwa kwa mito, kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaofika katika eneo hilo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za samani mbalimbali kama vile: makabati, viti, meza, pamoja na makochi yalipambwa kwa mito inayopendeza; tayari kwa ajili ya kuonyesha wateja wanaoweza kufika kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya kutengeneza bidhaa mbalimbali vitokanavyo na samani ijulikanayo kama karakana ikiwa na mafundi wanaoranda mbao na kuzichonga kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile; viti, meza na hata makochi.

Eneo la nje na la wazi mahususi kama karakana ya kutengeneza bidhaa mbalimbali za mbao, huku fundi huyo mwanamke akiwa anakata mbao kwa kutumia msumeno wa mkono ili kuweza kuunda bidhaa anayotaka.

Ndani ya nyumba ama duka linalouza bidhaa mbalimbali za thamani kukiwa na viti pamoja na meza zilizotengenezwa vizuri kutumia mbao, ikiashiria ni duka mahususi kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za thamani za majumbani na maofisini.

Sehemu ya nje yenye uwazi ikiwa imepangwa seti ya meza ya chakula, yenye viti vya kuzunguka meza hiyo vinavyovutia kwa ajili ya kuweza kuonyesha kwa wateja watakaovutiwa na kuweza kununua, meza hiyo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka mahususi kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa vizuri kama vile: meza, stendi za taa pamoja na masofa ya kisasa zikiwa na karatasi zinazoonyesha bei kwa ajili ya kuwaelekeza wanunuzi wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa za samani kama vile meza, viti pamoja na makochi yaliyopambwa kwa mito, samani hizo zimepangiliwa vizuri kwa ajili ya kuonyesha wateja na kuuzwa kwa wateja wanaofika dukani hapo.

Eneo la wazi lililopangwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile makochi pamoja na viti, kwaajili ya kuomyesha wateja mbalimbali wanaohitaji bidhaa hizo za samani, ikiashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya kuuza makochi ya nyumbani na mengine kwa ajili yasehemu kama ofisi.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za samani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, bidhaa hizo ni kama vile vitanda pamoja na makochi yaliyopambwa kwa mito, ikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Ndani ya chumba ama duka maalumu linalohusika na kuonyesha na kuuza bidhaa za samani. Bidhaa hizo ni kama vile: kabati, meza, viti, vitanda na makochi yaliyopambwa na mito mizuri; ikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa na kutumika na wateja majumbani na hata maofisini.

Duka linaliuza bidhaa za samani mbalimbali kwa ajili ya majumbani na hata maofisini. Bidhaa hizo ni kama vile:meza, viti pamoja na makochi yaliyopambwa na mito mizuri. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuwaonyesha wateja na kuweza kununuliwa.

Sehemu ya nje iliyojaa bidhaa mbali mbali zilizotengenezwa kwa samani kama vile makabati, makochi, pamoja na meza ikiashiria ni eneo mahususi kwa ajili ya kuuza na kuonesha bidhaa hizo kwa wateja mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa za samani zilizopangiliwa vizuri na kuleta mvuto, bidhaa hizo ni kamavile vitanda, meza pamoja na makochi ikiwa na bei elekezi.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa zinazotengenezwa na mbao maarufu kama samani, kama vile: vitanda, meza, makochi yaliyopambwa kwa mito, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na kuvutia wateja wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya kutengeneza bidhaa za samani ijulikanayo kama karakana ikiwa tayari imekwisha tengeneza seti ya meza ya chakula inayoweza kutumika majumbani, ikiwa katika hatua za mwisho kabla ya kuuzwa na kupelekwa kwa wateja.

Ndani ya jengo maalumu lililopangwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile vitanda, meza pamoja na viti kwa ajili ya kuweza kuwaonyesha wateja mbalimbali wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalo uza bidhaa za samani kama vile makochi, meza na viti, vilivyopangwa vizuri mpangilio nadhifu kwa ajili ya kuvutia wateja. Bidhaa hizi za kisasa na zina mvuto kwa ajili ya kutumika majumbani na hata maofisini.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa za samani. Duka hili lina sehemu mbili ya juu na chini ikiwa imesheheni bidhaa mbalimbali kama vile viti, meza, vitanda na makochi yanayovutia na kupendeza; kwa ajili ya kushawishi wateja kuweza kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi linalouza samani mbalimbali kamavile makochi, meza na vitanda huku likiwa limekingwa pamoja na bati zilizoshikiliwa na kwa mbao. Likiashiria ni eneo linalouza bidhaa hizo kwa wateja mbalimbali.

Ndani ya duka linalouza vitu vya samani kama vile vitanda vilivyopambwa kwa mito yenye rangi nzuri, vikiwa vimepangiliwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja wanaofika dukani hapo, ili kuweza kuwashawishi kununua kitanda kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Eneo la nje kando ya barabara ya lami kukiwa na viti ama masofa yaliyopambwa na mito, yakiwa yamepangwa barabarani, ikiashiria ni eneo maalumu linalouza bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa samani.

Sehemu ya nje iliyopangiliwa bidhaa za samani kama vile vitanda vilivyokamilika vikisubiri kuuzwa kwa wateja mbalimbali wanaofika eneo hilo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza na kuonyesha bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa katika mpangilio mzuri na wakuvutia huku zikiwa na bei elekezi zilizowekwa kwenye karatasi juu ya bidhaa hizo kwaajili yakuweza kuonyesha Kwa wateja.

Duka la kisasa linalouza na kuonyesha samani mbalimbali kama vile meza, viti pamoja na makochi yaliopambwa na mito, huku ikiwa na bei elekezi, bidhaa hizi huweza kutumika majumbani na hata maofisini.

Ndani ya jengo maalumu lililopangiliwa vizuri na kwa usafi kuna bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa samani ama mbao ikiwa kama vile makochi, viti, meza, pamoja na vitanda. Eneo hilo ni mahususi kwa ajili ya kuonyesha bidhaa hizo kwa wateja wanaotaka kununua bidhaa mbalimbali za samani.

Ndani ya duka mahususi kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na mbao ama samani kama vile: makochi, meza, viti, stuli na makabati; vilivyopangwa vizuri na katika mpangilio nadhifu kwa ajili ya kuvutia wateja wanaofika katika duka hilo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa vizuri bidhaa hizo ni kama vile meza, viti na makochi yaliyopambwa na mito bidhaa hizi uweza kutumika mayumbani na hata katika maofisi.

Eneo la nje lililopangwa bidhaa za samani kama vile makabati, meza na makochi yaliyopambwa kwa mito mizuri. Hii ikiashiria ni eneo linalouza bidhaa hizi kwa wateja mbalimbali wanaohitaji bidhaa za samani za majumbani ama maofisini.

Sehemu ya nje na wazi inayotumika kutengeneza bidhaa mbalimbali zitokanazo na mbao mahususi kama samani ijulikanayo kama karakana kukiwa na bidhaa ambazo tayari zimekwisha kutengenezwa kama vile meza kwa ajili ya kuweza kuuzwa kwa wateja.

Sehemu mahususi kwa ajili ya kuuza bidhaa za samani, kama vile makochi, yakiwa yamepangwa tayari kwa ajili ya kuonyesha wateja mbalimbali waweze kununua wanapofika katika duka hili linalouza bidhaa za samani.

Sehemu ya nje iliyokuwa na vigae, imepangwa masofa mazuri na ya kisasa; yaliyopambwa kwa mito na nyuma yake kukiwa na bidhaa nyingine zilizotengenezwa kwa samani; kama vile viti na meza, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaofika katika eneo hilo.

Duka linalohusika na kuuza bidhaa za samani; zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizo ni kama vile: seti ya meza ya chakula, vitanda na masofa yaliyopambwa kwa mito mizuri.

Bidhaa ya samani maarufu kama kitanda cha kisasa kilichotengenezwa kwa ufundi na ustadi wa hali ya juu, kikiwa na sehemu mbili za kulala juu na chini, huku kukiwa na ngazi pamoja na sehemu ya kuhifadhia vitu tayari kwa ajili ya kuuzwa ama kutumika majumbani.

Sehemu ya nje na wazi iliyopangwa bidhaa za samani kama vile makochi yaliyopambwa kwa mito yenye rangi ya kuvutia, kwa ajili ya kuonyesha wateja wanaopatikana katika eneo hilo ili waweze kununua samani hizo; ambazo huweza kutumika majumbani.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za samani, kama vile makochi na meza; likiwa limepambwa kwa urembo juu ya dari, kwa ajili ya kuvutia wateja mbalimbali wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya nje inayotumika kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali za samani ijulikanayo kama karakana, kukiwa na mafundi wawili wa kiume; mmoja wao akiwa anaranda mbao na mwingine kukata kwa kutumia msumeno wa mkono, kwa ajili ya kuchonga mbao na kutengeneza bidhaa, kama vile: viti, meza na makochi.

Sehemu ya nje na wazi iliyopo kando ya barabara, imepangwa vitanda mbalimbali vilivyotengenezwa mahususi kwa ajili ya watu wawili kuweza kulala sehemu ya juu na chini. Tayari kwa ajili ya kuuza na kuvionyesha kwa wateja mbalimbali.

Sehemu ya wazi ya duka linalouza bidhaa nzuri na za kuvutia za samani; zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizo ni kama vile: viti, meza na masofa, ambapo ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja na kwenda kutumika majumbani na hata maofisini.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za samani, zilizopangwa vizuri na kuleta mvuto. Bidhaa hizi ni kama vile meza, viti, pamoja na makochi; yanayoweza kutumika majumbani na hata katika maofisi.

Sehemu ya ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kutengeneza bidhaa za samani ijulikanayo kama karakana, kukiwa na mafundi wawili wa kiume waliovalia nguo za kufanyia kazi zenye rangi ya bluu huku mmoja wao akiwa anaranda mbao kwa kutumia mikono yake yenye kifaa cha kisasa.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa vizuri, kama vile: makochi, meza, makabati pamoja na rafu, huku zikiwa na maelezo yanayoelezea bidhaa hizo pamoja na bei, kwa wateja watakaofika kununua dukani hapo.

Duka linalouza bidhaa za samani palepale mahususi kwa ajili ya nyumbani na hata maofisini, samani hizo ni kama vile meza pamoja na viti huku kukiwa na makochi yaliyopambwa kwa mito yenye rangi za kuvutia tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Ndani yaa karakana ama jengo linalotengeneza bidhaa mbalimbali za samani, kukiwa na meza iliyotengenezwa kwa mbao yemye rangi ya kahawia, imekwisha malizika na tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka linalouza bidhaa za samani mbalimbali, kama vile meza na stuli, zilizokwisha kutengenezwa na kupangwa katika mpangilio mzuri, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali wanaofika katika duka hilo la samani.

Eneo la nje na la wazi la kutengeneza bidhaa mbalimbali za samani, lijulikanalo kama karakana. Kukiwa na fundi mmoja wa kiume, anayeshikilia nyundo na mkono wake akiwa na anagongelea mbao, ili kuweza kutengeneza bidhaa anayotaka ili iweze kuuzwa kwa wateja.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa katika mpangilio mzuri na wa kuvutia bidhaa hizo ni kama vile vitanda, meza, pamoja na makochi yaliyopambwa kwa mito bidhaa hizi zinaweza kutumika majumbani na nyingine hata maofisini.

Sehemu mahususi kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani, zinazoweza kutumika majumbani na hata maofisini. Samani hizo ni kama vile viti pamoja na makochi yaliyopambwa kwa mito mizuri.

Sehemu ya ndani yenye mvuto na mpangilio mzuri wa hoteli mahususi kama vile mapokezi, ambapo wateja hupata maelekezo na hupokelewa katika hoteli hiyo yenye mapambo ya kuvutia.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mpangilio mzuri na nadhifu kukiwa na mhudumu aliyevalia mavazi nadhifu, akimpatia huduma ya chakula mteja aliyeketi ikiashiria upatikanaji wa chakula katika hoteli hiyo.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mwonekano mzuri na wa kuvutia, uliopambwa kwa taa zinazowaka vizuri, huku kukiwa na bango refu linaloonyesha aina ya vyakula pamoja na vinywaji vinavyopatikana katika hoteli hiyo.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mpangilio mzuri na mandhari ya kuvutia. Kukiwa na mhudumu aliyesimama katika eneo la kuogelea wageni lijulikanayo kama mapokezi.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa ya kupata huduma za malazi ,chakula na nyinginezo kukiwa na wahudumu wawili wa kike waliovalia mavazi ya kufanana, wakiwa na tabasamu usoni mwao wanapomhudumia mteja aliyesimama katika eneo la mapokezi.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mpangilio mzuri wa makochi, viti na meza za kupatia chakula. Ikiashiria ni hoteli inayotoa huduma ya vyakula pamoja na vinywaji katika mazingira nadhifu na safi.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kupokea wageni, ndani ya chumba cha kulala wageni kilichokuwa kisafi na mpangilio unaovutia wateja ama wageni wanaofika katika hoteli hiyo.

Sehemu ya ndani ya hoteli iliyopangwa vizuri kukiwa na wahudumu watatu waliovalia mavazi nadhifu wakiwa wameshikilia sahani zenye vyakula, ikiashiria utoaji wa huduma katika mazingira yaliyokuwa safi na nadhifu kwa wateja mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mvuto na mpangilio mzuri. Kuna wahudumu wawili wa kike waliovalia mavazi ya kufanana na nadhifu, wakiwa wanamhudumia mteja aliyefika eneo hilo la mapokezi.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa iliyopambwa na vitu vya kitamaduni, huku kukiwa na mpangilio mzuri na nadhifu wa meza na viti huku wahudumu waliovalia mavazi mazuri wakiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja wanaofika katika hoteli hiyo.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa iliyokua na mandhari nzuri na ya utulivu ikiwa imepangwa viti kimakundi kwa kuzunguka meza, huku kukiwa an wateja mbalimbali waliokwisha kufika, huku baadhi yao wakiwa wanaondoka ikishiria kwamba wamepata huduma nzuri katika hoteli hiyo.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa kwa ajili ya kupata chakula na vinywaji, yenye mpangilio mzuri na nadhifu na viti pamoja na meza za kulia; huku kukiwa na mhudumu aliyevalia nguo nadhifu tayali kwa ajili ya kupokea wageni na kuweza kuwahudumia.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mvuto mzuri, ikiwa ni eneo la kusubiria, kupewa maelekezo ama kuulizia taarifa zinazohusiana na hoteli hiyo, ijulikanayo kama eneo la mapokezi, kukiwa na wateja watatu waliosimama wakisubiria kupatiwa huduma na wahudumu wa hoteli hiyo.

Sehemu ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mpangilio nadhifu na wa kuvutia. Ukiwa katika eneo la kusubiri maelekezo ama kupokelea wageni lijulikanalo kama mapokezi huku kukiwa na viti vya kuweza kuketi na kusubiri kupatiwa huduma.

Ndani ya mgahawa mkubwa na wa kisasa unaouza chakula pamoja na vinywaji, mgahawa huo umepangwa kwa sofa refu la njano lenye mito pembeni yake kukiwa na meza na viti vingine huku kukiwa na wateja mbalimbali wanaopata vyakula na vinywaji katika mgahawa huo wa kisasa.

Ndani ya jengo kuna soko la kisasa lililopangwa kwa mpangilio mzuri linalouza bidhaa mbalimbali za chakula, pamoja na matunda yaliyopangwa kwenye meza katika mafungu huku kukiwa na wateja kadha wa kadha wakinunua vyakula hivyo.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani kama vile juisi, maziwa, soda, mkate, maji na nyinginezo ikiwa ni ya mhudumu aliyevalia barakoa akimhudumia mteja aliyesimama mbele yake.

Sehemu ya nje na wazi ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za chuma kwaajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani na mashuleni, ikiwa ni kama vile majiko, pamoja na frampeni, sufuria, matranka na zinginezo.

Sehemu ya soko linalouza bidhaa za chakula; zilizopangwa juu ya meza na katika makundi, kama vile: nyanya, viazi, mayai, mboga za majani pamoja na ndizi, huku zikiwa na bei elekezi. Mbele ya meza hiyo kukiwa na wanawake wawili, mmoja anamuuzia mteja mboga zilizowekwa kwenye mfuko mwekundu.

Eneo la nje na la wazi la soko linalouza bidhaa za chakula wengi wao wanaouza bidhaa hizo wakiwa ni wanawake huku vyakula mbalimbali kama vile karoti ,nyanya, vitunguu pamoja na viazi vimepangwa kwa mafungu .

Sehemu ya nje ya soko linalouza bidhaa mbalimbali hususa ni vyakula kamavile nyanya, mboga za majani, maharage na vitunguu. Vilivyopangwa kwa makundi huku muuzaji mmoja akiwa ni mwanamke akiwa anafungasha nyanya hizo kwaajili ya kuuza kwa wateja.

Eneo la soko kubwa lililopo katika eneo la wazi linalouza bidhaa mbalimbali za chakula zikiwa zimepangwa juu ya meza na vizingiti vya mbao; katika makundi mbalimbali. Bidhaa hizo zikiwa kama vile: nyanya, ndizi, karoti, hoho, na nyinginezo kwa ajili ya kuonyesha kwa wateja.

Sehemu ya nje na wazi ya soko linalouza bidhaa mbalimbali, nyingi hizo zikiwa za chakula; zikiwa zimepangwa juu ya meza katika makundi. Bidhaa hizo ni kama vile: nyanya, mboga za majani, vitunguu na tangawizi; huku muuzaji akiwa ameketi kando ya meza hiyo.

Sehemu ya ndani ya soko la kisasa linaouza bidhaa mbalimbali kama vile; mikanda, viatu vya akina dada, pamoja na malapa yaliyotundikwa katika rafu ya chuma na nyingine kupangwa chini kwa ajili ya kuonyesha wateja wanaofika sokoni apo.

Sehemu ya nje ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za vyakula, zilizopangwa kimakundi juu ya meza, kama vile, nyanya, matango, hoho, vitunguu na vitunguu swaumu pamoja na mboga za majani, huku muuzaji akiwa ni mwanamke, anapangilia bidhaa hizo vizuri, kwa ajili ya kuwauzia wateja wake.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za chakula zilizopangwa kwa makundi juu ya meza za mbao pia kama hivyo ni kamavile hoho, karoti, nyanya na bidhaa nyinginezo. Huku kukiwa na wauzaji wakiwa wameketi kwa tabasamu wakisubiri wateja.

Eneo la soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula, zilizopangwa kwa chini kwenye magunia na nyingine kwenye ndoo na sado. Bidhaa hizo ni kamavile viazi, huku wauzaji wengi wao wakiwa ni wanawake.

Sehemu ya nje na wazi ya soko linalouza bidhaa za vyakula zilizopangwa kimakundi juu ya magunia, vyakula hivyo ni kama vile; nyanya, vitunguu na mboga za majani, huku wauzaji wengi wakiwa ni wanawake.

Eneo la nje na wazi la soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula zikiwa zimewekwa chini kwenye magunia kama vile: vitunguu, maboga, mahindi pamoja na mikungu ya ndizi huku wauzaji wengi wao wakiwa ni wanawake.

Eneo la nje la wazi ya soko linalouza bidhaa mbalimbali, bidhaa nyingi zikiwa ni matunda kama vile ndizi zilizonin'ginizwa pamoja na maembe ,machungwa yaliyoweka katika mafungu juu ya meza na zingine kwenye kreti za plasitiki tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaofika sokaoni hapo.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula na nyinginezo za majumbani zikiwa zimepangwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyowekwa chini kama vile; vitunguu, nyanya na hoho, huku waauzaji wengi wakiwa ni wanawake wakiwa wameketi na baadhi yao wakiwa wamesimama.

Sehemu ya wazi ya soko linalouza vyakula kama vile: vitunguu, nyanya, hoho, matango na viazi vilivyopangwa kimakundi juu ya meza za mbao na zingine kwenye kreti za plastiki kwa ajili ya kuweza kuuzwa kwa wateja, huku muuzaji mmoja akiwa anaandaa bidhaa hizo kwa mikono.

Sehemu ya wazi ya nje ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula, zilizopangwa chini juu ya mifuko ya salfeti. Bidhaa hizo ni kama vile: matango, nyanya, mchele, maharagwe na mikungu ya ndizi. Huku wauzaji wengi wakiwa ni wanawake.

Soko la kisasa linalouza vyombo vya ndani, vilivyopangwa katika rafu na kwa mpangilio mzuri. Vyombo hivyo ni kama vile chupa za kuwekea chai, bakuli, sufuria na zingine nyingi; huku kukiwa na wateja mbalimbali wanaoangalia na kuchagua bidhaa hizo, sokoni hapo.

Sehemu ya wazi ya soko linalouza vyakula mbalimbali ikiwemo matunda yaliyopangwa kimakundi juu ya kreti za plastiki, meza za mbao na nyingine kuning'inizwa kama vile nyanya, mananasi, vitunguu, mboga za majani na ndizi, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaofika sokoni hapo.

Sehemu ya soko la wazi linaouza bidhaa za matunda na vyakula mbalimbali, kama vile machungwa, mapapai, maembe, mananasi na ndizi zilizo ning'inizwa. Tayari kwaajili kuuzwa kwa wateja wanaofika sokoni hapo.

Eneo la soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula. Wauzaji wengi wao wakiwa ni wanamama ama wanawake, huku bidhaa za chakula zikiwa zimepangwa kimakundi kama vile nyanya, vitunguu, vimewekwa katika viroba ama makreti ya mbao na plastiki na nyinginezo kwenye sado.

Eneo la nje la soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula huku kukiwa na mboga za majani, nyanya, ndizi zilizowekwa katika mafungu pamoja na karatasi zinazoelezea bei huku mwanamama mmoja akiwa anamuuzia mboga mwanamke mwenzake.

Sehemu ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za vyakula zilivyopangwa kimakundi juu ya meza za mbao vyakula hivyo vikiwa ni kama nyanya, mboga za majani, hoho, machungwa na mayai yaliyokuwekwa kwenye pleti, huku kukiwa na mwanamke akimuhudumia mteja aliyefika sokoni hapo.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali kama vile mbogamboga na chakula, zikiwa zimepangwa juu ya meza kimakundi na zingine kwenye ndoo, huku wauzaji wengi wakiwa ni wanawake na baadhi ya wateja wakiwa wanachagua na kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Sehemu ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula; zilizopangwa juu ya meza za mbao, kama vile: ndizi, maembe na mananasi; huku wauzaji wengi wa bidhaa hizo wakiwa ni wanawake.

Sehemu ya soko la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za kielektroniki kama vile taa zenye mwanga wa rangi tofauti tofauti, zikiwa zimepangwa vizuri ukutani na zingine juu zikiwa zimetundikwa na zikiwa tayari zimewashwa na kutoa mwanga mzuri na wa kuvutia wateja.

Eneo la nje ya soko linalouza bidhaa za chakula zilizopangwa kwenye makreti pamoja na matenga ya mbao, huku mama mmoja muuzaji akiwa anamhudumia mteja bidhaa za nyanya zilizowekwa kwenye chombo cha plastiki.

Sehemu ya wazi ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile mboga za majani na matunda, yaliyopangwa juu ya meza za mbao kimakundi. Huku kukiwa na wateja ama wanunuzi wanaonunua bidhaa hizo sokoni hapo.

Sehemu ama eneo la soko linalouza bidhaa za chakula zilizopangwa kimafungu juu ya meza, bidhaa hizo ni kama vile nyanya huku muuzaji akiwa ni mwanamke akipanga na kuangali kwa ukaribu bidhaa hizo kabla ya kuwauzia wateja.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali za vyakula vikiwa vimepangwa juu ya meza, nyingine juu ya kreti za plastiki na baadhi zikiwa zimeninginizwa huku vyakula hivo vikiwa ni kama maembe, nyanya pamoja na ndizi huku wauzaji wengi wakiwa ni wanawake.

Sehemu ya nje ya ofisi inayotoa mikopo midogomidogo kwa watu mbalimbali, kama vile wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara, ikiwa na maelezo kuashiria kuwa ni makao makuu ya ofisi hiyo inayohusika na utoaji wa mikopo.

Muhudumu ama mwanamke anayefanya kazi katika kampuni inayohusika na utoaji wa mikopo midogomidogo kwa watu mbalimbali, kama vile wafanyabiashara na hata wafanyakazi wa sekta binafsi na za serikali, akiwa ameketi akitumia kompyuta.

Sehemu ya ndani ya mashine ya kisasa na ya teknolojia ya hali ya juu inayomuwezesha mteja kujihudumia na kupata huduma za kifedha kama vile kutoa pesa, ikiwa na vibonyezeo vyenye nambari huku kwenye kioo chake kukiwa na maelezo mbalimbali ya huduma za kifedha zinazitolewa na benki hiyo.

Huduma za kifedha zinazofanyika kwa kutumia teknolojia, huku mhudumu akiwa ameshika mashine yenye umbo la simu, na mteja akiwa ameshikilia kadi ya benki akiwa anafanya malipo.

Nyumba zilizo katika jengo refu lijulikanalo kama ghorofa, zikiwa zimejengwa na kuishakumalizika, nje ya geti lake kukiwa na tangazo ya kuwa zinauzwa. Hii ikiashiria biashara ya mali zisizohamishika kirahisi, katika jiji hilo.

Nyumba zilizojengwa kwa mpangilio mzuri na wa kisasa katika sehemu ya mji, nyumba hizi zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa ama kupangishwa kuashiria biashara ya mali zisizohamishika kirahisi.

Muonekano wa nyumba kwa nje inayofanyika biashara ya kupangishwa ama kuuzwa, ikiashiria upatikanaji wa huduma ama uuzaji wa mali zisizohamishika katika eneo hilo.

Nyumba ya kisasa ya gorofa yenye muonekano mzuri na nadhifu ikiwa imekwisha kukamilika tayari kwa ajili ya kuuzwa ama kupangishwa. Ikiashiria upatikanaji wa huduma za biashara za mali zisizohamishika kirahisi.

Jengo refu na la kisasa lenye nyumba nyingi zinazopangishwa ama kuuzwa, hii ikiashiria biashara ya ununuzi na uuzaji wa mali zisizohamishika kirahisi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa za mvuto za wanawake kama vile: vidani, viatu, kofia na pochi; vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na wakupendeza kwaajili ya kuvutia wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza vitu mbalimbali vya majumbani kama vile: meza, viti, stuli na nyinginezo; zilizopangwa vizuri na kukiwa na wateja tayari wanaoangalia na kuchagua bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Seheu ya ndani ya duka la kisasa linalouza nguo nyingi zikiwa za wanaume kama vile mashati yaliyokunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza pamoja na suruali zilizoning'inizwa kwenye rafu ya chuma kwa ajili ya kuweza kuuzwa na kuonyeshwa kwa wateja mbalimbali wanaofika kwenye duka hilo la kisasa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, kama vile viatu na pochi za kina mama zilizopangwa na kuning'inizwa ukutani na nyingine juu ya maboksi, kuashiria ni eneo mahususi kwa ajili ya upatikanaji wa bidhaa hizo, huku kukiwa na wateja wakiendelea kuchagua na kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa na la kisasa linalouza nguo; nyingi zikiwa ni za kiume kama vile mashati, suruali, makoti na fulana; zilizokunjwa na kuwekwa juu ya meza huku zingine zikitundikwa, kwa ajili ya kuvutia wateja waweze kununua nguo hizo.

Duka kubwa na la kisasa linalouza nguo. Huku mlangoni hapo kukiwa na jina ya duka hilo, na ndani yake kukiwa na nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye midoli na nyingine kukunjwa na kueka juu ya meza na kadha zikiwa zimening'inizwa kwenye rafu kwa ajili ya kuonyesha wateja mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza nguo, nguo hizo zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeupe nyingine zikiwa zimetundikwa na nyingine zikiwa zimekunjwa vizuri. Nguo hizo ni kamavile mashati na tisheti kwajili ya kuwaonesha wateja wanao hitaji nguo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza nguo nyingi zikiwa ni za kiume kama vile mashati, makoti, na suruali zilizopangwa kwenye rafu kwa kutundikwa na zingine zikiwa zimevalishwa kwa doli kwa ajili ya kuonyesha wateja mbalimbali wanaofika kununua nguo duka hapo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwa ni eneo mahususi kwa ajili ya kuuza nguo za wanawake pamoja na wanaume, kwa watoto na watu wazima zilizopangwa kwenye rafu na vishikizo vya chuma. Upangaji huu unaashiria ni duka la kisasa linalowezesha wateja mbalimbali kuweza kununua nguo.

Ndani ya jumba maalumu likiwa na Duka la kisasa lililopangiliwa nguo mbalimbali za kiume na za kike katika rafu, zilizopambwa kwa vioo ili kuwezesha wateja wanao jipimishia nguo kujiangalia wanapotaka kununua nguo hizo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza nguo. Nguo hizo zimepangwa katika rafu na kimakundi kama vile masweta, fulana na nyingine nyingi. Huku zikiwa na karatasi kubwa inayoelezea bei ya nguo zinazopatikana katika rafu husika.

Sehemu ya ndani, ya duka la kisasa, linalouza nguo za kiume, zilizopangwa na kuning'inizwa kwenye rafu ya chuma yenye rangi nyeusi. Nguo hizi zikiwa ni makoti, ya suti, yaliyopangwa katika mpangilio mzuri wa kuweza kuvutia wateja kuchagua na kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya ndani, ya duka kubwa na la kisasa, linalouza nguo mahususi kwa ajili ya watoto. Zikiwa zimepangwa vizuri katika rafu kwa kuning'inizwa. Nguo hizo zikiwa ni kama vile: makoti, fulana pamoja na suruali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza nguo mahususi kwaajili ya wanawake. Nguo hizo zikiwa zimetundikwa kwenye rafu ya chuma kwaajili yakuweza kuonyesha na kuvutia wateja wanaofika katika duka hilo na kuhitaji kununua nguo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani kukiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa katika rafu, huku kukiwa na wateja mbalimbali waliokwisha nunua bidhaa hizo wakipanga foleni kwa ajili ya kulipia na kisha kuondoka na bidhaa zao.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa lililopangwa nguo kwa kuning'inizwa kwenye rafu huku juu ya rafu hiyo kukiwa na midoli. Ikiashiria ni eneo la mahususi kwa ajili ya kuuza nguo za watoto.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali mahususi kwa ajili ya wanawake na akina mama bidhaa hizo ni kama vile pochi, mikufu na vibanio vya nywele vilivyopangwa vizuri tayari kwa ajili ya kuonyesha na kuuza kwa wateja mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa za nguo zikiwa zimepangwa kwa kundilizwa kwenye rafu na nyingine zikiwa zimevalishwa katika midoli huku zikiwa na bei elekezi, nguo hizi ni kama vile makoti, suruali, huku kukiwa na pochi za wanawake.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa ukutani bidhaa hizo, zikiwa ni kama vile mabegi pochi na makoti mahususi kwa ajili ya wanawake.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali huku ikiwa ni eneo la duka hilo linalouza bidhaa za viatu, vilivyotengenezwa na ngozi na maridadi kwa ajili ya sehemu kama offisini ama sherehe, kukiwa na wateja wanaojibishia na kununua viatu hivyo.

Sehemu ya duka kubwa na la kisasa linalouza nguo, nguo hizo zimepangwa kwenye rafu zingine, zikiwa zimetundikwa na baadhi zikiwa zimevalishwa kwenye midoli kwa ajili ya kuonesha wateja mbalimbali wanaofika kununua nguo hizo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza nguo za kiume, nguo hizo zimewekwa kwenye rafu zingine juu ya meza na baadhi yao zikiwa zimetundikwa kwa ajili ya kuweza kuwavutia wateja wakiume wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza nguo za watoto zilizopangwa kwa kutundikwa kwenye rafu za chuma huku zikiwa na bei pamoja na chumba kwa ajili ya kujipimishia nguo endapo umevutiwa nazo kabla ya kununua.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza nguo mahususi kwa ajili ya wanaume nguo hizo ni kama vile mashati, makoti ya suti pamoja na suruali yaliyopangwa chini na mengine kutundikwa kwenye rafu za chuma kwa ajili ya kuuza kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa likiwa linauza nguo za watoto zilizopangwa na kutundikwa vizuri kwenye rafu za chuma, zikiwa na bei elekezi pamoja na sehemu ama chumba cha kuweza kujipimishia nguo hizo.

Ndani ya duka kuu la kisasa, kukiwa na mteja ambaye amekwisha kununua bidhaa za chakula na kuziweka kwenye troli ya chuma yenye rangi ya kijani, akiwa anazisukuma taratibu kwenda kulipia na kisha kuondoka na bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, lililopangwa vizuri bidhaa mbalimbali. Huku juu ya jengo hilo kukiwa na mabango yenye nambari pamoja na maelezo ya bidhaa, zinazopatikana kwa mpangilio au eneo hilo. Huku kukiwa na rafu iliyojaa vipodozi vya wanawake.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kwa mpangilio maalumu, huku kukiwa na mnunuzi mmoja anayenunua bidhaa za nyama zilizowekwa kwenye jokofu la kisasa lenye kioo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linalopangwa kwa mpangilio mzuri huku kukiwa na bidhaa za vinywaji zilizopangwa kwenye majokofu na zingine kwenye rafu ikiashiria ni eneo ndani ya duka hilo kubwa linalouza bidhaa za vinywaji mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji na vyakula na hata vifaa mbalimbali, kukiwa na rafu iliyosheheni vinywaji kama vile soda pamoja na bei elekezi ilikuweza kuwajulisha wateja.

Sehemu ya duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji kama vile: juisi, maziwa, yaliyohifadhiwa katika vifungashio maalumu na kupangwa kwenye rafu zilizoambatanishwa na bei ya bidhaa hizo.

Sehemu ya ndani ya duka kuu na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji vilivyopangwa kwenye rafu ndefu huku zikiwa zimeambatanishwa na bei, kwa ajili ya kuwaelekeza wateja wanaofika katika duka hilo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa, lililopangwa vyombo vya majumbani vya plastiki katika rafu, huku zikiwa na bei elekezi, huku kukiwa na wateja wawili wakichagua bidhaa hizo na kuziweka kwenye troli ya chuma, na kwenda kulipia kisha kupeleka majumbani.

Sehemu ya ndani ya duka kuu linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani na vifaa, kama vile vyakula, vinywaji, na vinginevyo, ukiwa na wateja wanaonunua bidhaa mahususi kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ikiwa imepangwa matunda katika rafu huku zikiwa na bei elekezi, kukiwa na mteja mmoja mwanamke anayechagua bidhaa hizo kwa ajili ya kwenda kununua na kisha kwenda kutumia nyumbani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lililopangwa vinywaji mbalimbali katika rafu, huku kukiwa na mnunuzi anayeangalia bidhaa hizo pamoja troli yenye rangi ya chungwa ya kubebea bidhaa atakazonunua kwenye duka hilo kubwa la kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, linalouza bidhaa za matunda pamoja na vinywaji. Matunda hayo, kama vile matikiti maji pamoja na mboga za majani, zimepangwa juu ya meza za mbao huku vinywaji vikiwa vimepangwa kwenye jokofu refu, lenye sehemu ya uwazi kwa mbele, pamoja na bei elekezi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa za vyakula vilivyopangwa kwenye rafu za mbao za kisasa, huku zikiwa na bei elekezi kukiwa na wateja kadha wa kadha, wanaoangalia bidhaa hizo kwa ajili ya kuchagua na kwenda kulipia kwisha kwenda nazo majumbani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza matunda pamoja na mboga za majani zilizopangwa kimakundi kwenye rafu za mbao, matunda hayo kama vile ndizi, nyanya, karoti pamoja na vitunguu vimewekwa vizuri kwa ajili ya kununuliwa na wateja wanaofika dukani hapo.

Sehemu ya ndani ya duka kuu la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vinywaji vilivyopangwa katika rafu za mbao zikiwa na bei elekezi pamoja na wahudumu walioko tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja wanaofika dukani hapo.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, zikiwa zimepangwa kimakundi na kwenye rafu, zikiwa na maandishi ama jina ya bei hizo pamoja na bei, huku wateja wakiwa wanaruhusiwa kuchukua bidhaa hizo kutoka kwenye rafu hizo na kwenda kuzilipia.

Ndani ya duka kuu linalouza bidhaa mbalimbali za nyumbani kama vile: vinywaji, vyakula na vifaa. Likiwa na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na ikiwa imeambatanishwa na bei elekezi, kukiwa na mteja mmoja mwanamke anayechagua bidhaa kisha kuziweka kwenye toroli na kwenda kulipia kisha kwenda nazo nyumbani.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza vyakula pamoja na matunda yaliyopangwa kwenye rafu ya plastiki yenye rangi ya kijani. Matunda hayo ni kama vile; ndizi na mananasi huku kukiwa na vyakula vingine kama vile; maharagwe yaliyowekwa kwenye vyombo vya plastiki tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kimakundi na kwenye rafu huku zikiwa na bei pamoja na jina ya bidhaa hizo. Huku kukiwa na wateja wananunua bidhaa hizo na kuziweka kwenye troli za plastiki.

Ndani ya duka kubwa na lakisasa linalouza bidhaa mbalimbali huku kukiwa na vinywaji kama vile soda, juisi na maji zilizopangwa kwenye rafu ambapo kuna bei pamoja na jina la bidhaa hizo.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwa kama vile nguo za watoto zilizopangwa kwenye rafu kwa kuning’inizwa, pamoja na vifaa ama vichezeo vya watoto. Huku vikiwa na bei elekezi.

Sehemu ya ndani ya duka kuu la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani kama vile vinywaji na hata vifaa, vilivyopangwa kwenye rafu pamoja na bei elekezi.